Mimea ya mboga ikikua shambani. Mbele kuna mimea ya kabichi, na nyuma yake kuna mimea yenye majani ya kijani kibichi na mikia myekundu.

Mwanaume akiwa ameshika trei ya miche michanga ya mboga ndani ya chafu kubwa , nyuma yake kuna mimea mingine mingi iliyopandwa ardhini na pia kuna gari jeupe linaonekana mbali.

Mfumo mdogo wa bustani ya wima ambapo letusi ya kijani kibichi imepandwa kwenye chombo cha plastiki kilichoerejeswa. Inaonekana kama bustani ndogo ya nyumbani, au mfumo wa kilimo cha bustani ya kiubunifu.

Shamba kubwa la kisasa ambapo lettuce inakuzwa kwa mfumo wa haidroponiki. Mimea imepandwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa safu ndefu. Ikitumia maji na virutubisho badala ya udongo. Ni mfumo mzuri wa kilimo.

Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponics ambapo mimea ya mboga hasa letusi imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo. Mimea inaonekana imara na ya kijani kibichi ikiashiria mfumo huu wa kilimo usiotumia udongo unaendelea vizuri.

Mimea ikikuzwa kwa njia ya haidroponiki ikiangazia mizizi mirefu iliyokuwa vizuri ndani ya ndoo maalum. Majani mabichi yanaonekana juu huku mfumo wa maji na virutubisho ukionekana katikati.

Mfumo wa kilimo cha hyrdroponiki ambapo mimea inakuzwa kwenye maji badala ya udongo. Mimea midogo pengine pilipili ikiwa imepandwa kwenye vyombo vilivyopangwa juu ya beseni la maji. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mfumo.

Shamba la kisasa linaonesha mimea ikikua ndani ya chafu ikitumia mfumo wa hydroponiki. Upande mmoja kuna mmea midogo kwenye mabomba meupe na upande mwingine kuna mimea mikubwa zaidi labda broccoli pia ikikuzwa kwa njia hii.

Bustani ndani ya chafu ambapo mimea imepandwa kwa safu na kupanda juu ya vigingi au miti. Majani ya mimea ni ya kijani kibichi na yenye afya ikionyesha kilimo cha kisasa na kinachotunzwa vizuri.

Mmea wa kijani kibichi ikikuwa kwenye mfumo wa kilimo cha wima ambapo mimea inatoka kwenye matunda yalichongwa kwenye ngozi nyeupe. Baadhi ya majani yana rangi ya kijani kibichi na mengine yana madoa ya kahawia.

Mfumo wa kilimo wima ambapo mimea midogo inakua ndani ya mashimo kwenye bomba refu jeupe. Chini kuna ndoo ya buluu, labda ikiwa na maji au virutubisho.

Bustani ya kisasa ya hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Kuna safu ndefu za mabomba meupe yenye matundu na ndani yake kuna mimea midogo ya lettuce baadhi ikiwa ya kijani kibichi na mingine ikiwa ya majani mekundu au ya kahawia. Mabomba yamewekwa kwenye stendi kuruhusu mimea kukua kwa urefu unaofaa.

Mfumo wa kilimo wa hidroponiki ambapo mimea inakuwa bila udongo. Mimea yenye majani makubwa yenye afya ya kijani kibichi imewekwa kwenye vikombe vyeusi na mizizi yake mirefi mieupe inaelekea kwenye tanki la maji ya samawati.

Mmea mchanga wenye majani mabichi, ukiwa umepandwa kwenye kikombe cheupe kilichowekwa kwenye bodi nyeupe. Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia kutoka chini ya kikombe ikionyesha kuwa mmea unakuzwa kwa kutumia mbinu ya hydroponics . Mkono unashika moja yapo ya majani ya mmea kwa upole.

Mimea imepandwa kwenye mfumo wa haidroponiki ndani ya chafu. Mimea ina majani mapana na yenye rangi ya kijani kibichi. Imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari. Kila mmea unakua kwenye tundu lililotobolewa kwenye mabomba hayo. Udongo wa kahawia unaonekana chini ya mabomba.

Mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa katika mfumo wa haidroponiki .Mimea hii inaonekana kuwa ndania ikiwa na majani mengi yaliyongawanyika na shina refu. Zimepandwa katika safu za mirija myeupe ya plastiki na kila mmea umetokeza kwenye tundu maalum.

Zizi kubwa la kisasa lenye ng'ombe wengi weusi na weupe wakiwa wamepangwa katika safu ndefu. Ng'ombe hao wanaonekana kutunzwa kwa ajili ya maziwa na kuna mifumo ya uingizaji hewa juu. Chini kuna sakafu yenye matope ikionyesha mazingira ya shughuli za kilimo cha ng'ombe.

Safu ndefu ya nyumba za kisasa za kilimo zilizofunikwa kwa plastiki nyeupe au wavu. Zimejengwa katika eneo lenye milima nyuma na kuna mimea midogo iliyopandwa mbele yake ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Shamba kubwa la mboga, pengine kabichi au sukuma wiki, zikiwa zimepangwa kwa mistari mirefu. Mimea inaonekana kustawi vizuri, ikiwa na majani mabichi yaliyojaa, ikionyesha udongo wenye rotuba na utunzaji mzuri.

Uyoga mweupe mwingi ukikuwa kwenye kitanda cheusi labda kwenye shamba la uyoga la kisasa. Uyoga imejaa sehemu kubwa ya picha ukitengeneza mandhari ya kuvutia ina ashiria kilimo cha uyoga kinanchoendelea vizuri.

Mfumo wa kuchagua na kupakia nyanya kwenye kiwanda. Nyanya zilizoiva ziko kwenye kreti za kijani zikisafirishwa kwenye mikanda nyekundu za kusafirisha.

Mimea ya nyanya iliyopandwa shambani. Matawi yake yametundika nyanya nyingi zingine zikiwa bado mbichi za kijani kibichi na zingine zikiwa zimeiva na kuanza kuwa nyekundu.

Vitunguu vingi vya rangi ya zambarau ambavyo vimekusanywa tayari kwa soko au usambazaji. Baadhi ya vitunguu vinamwagwa ndani ya kreti ya buluu huku vingine vikiwa vimerundikana kwa wingi nyuma. Mkono unaonekana ukishika au kurusha vitunguu.

Shamba la mboga ndani ya chafu. Safu za mimea michanga yenye majani mabichi zimepangwa vizuri mbele. Nyuma kuna mfanyakazi mmoja akiwa amevaa kofia kubwa na buti akifanya kazi shambani.

Ndani ya chafu kubwa, mimea mirefu ya nyanya yenye majani mengi ya kijani kibichi yananing'inia chini. Njia nyembamba ya udongo inatenganisha safu za mimea ikiongoza kuelekea mbali. Paa la chafu limetengenezwa kwa plastiki, huku muundo wa chuma unaounga mkono umeshikana nayo na ndani.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wamekusanyika ndani ya zizi. Ng'ombe hawa wamepangwa kwa safu wakiwa wanakula kutoka kwenye sehemu ya kulishia mbele yao. Wako ndani ya uzio wa chuma mbele yao. Baadhi ya ng'ombe wanaonekana wamevaa vitambulisho vya manjano masikioni. Nyuma yao kuna ng'ombe wengine wengi.

Shamba kubwa la mimea lenye mimea michanga ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwa mistari mirefu iliyonyooka inayoenea hadi upeo wa macho .Kadri kati ya mistari ya mahindi ni ya kahawia na inaonekana kuwa na mabaki ya mimea.

Shamba kubwa lililojaa kabichi zilizokomaa. Kila kabichi ina majani mengi ya kijani kibichi na imekaa vizuri ardhini. Baadhi ya majani yana matone madogo ya maji. Zinatamba hadi upeo wa macho zikionyesha ukubwa wa shamba.

Mandhari ya ndani ya kitalu kubwa yenye muundo wa chuma na kioo imejaa mimea ya kijani kibichi. Mimea imepadwa kwa safu defu na nadhifu kuanzia miche midogo hadi mimea iliyokomaa ikifunikwa sakafu yote. Dari ya kitalu inataa na mifumo ya uigizaji hewa. Mtu mmoja anavaa kofia amesimama upande wa kushoto.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kabeji iliyopandwa kwa safu ndefu zilizopangwa vizuri. Kila mmea wa kabeji unaonekana umekomaa na una rangi ya kijani kibichi ukiwa na majani makubwa ya mimea. Safu za mimea zinznyooka mbali kuelekea upeo wa macho.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo tone la maji linaonekana likindondoka kutoka kwenye bomba jeusi. Nyuma yake kuna mmea mdogo mchanga ukioteshwa kwenye udongo mkavu.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu, ikimwagiliwa maji kupitia mfereji mdogo katikati ya safu hizo. Maji yanatiririka kwa wingi na kuakisi jua.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yanadondoka polepole kutoka kwenye bomba na kufikia mimea moja kwa moja. Mimea, mchanga ya kijani kibichi inaonekana ikikua kwenye udongo wenye unyevu, ikionyesha matumizi bora ya maji katika kilimo.

Shamba lililopandwa vizuri lenye mistari mirefu ya mimea midogo labda mboga ikiwa imepangwa kwenye udongo mwekundu. mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umelazwa kando ya kila mstari wa mimea.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mifereji mirefu ya udongo iliyojipanga. Mifereji mingine imejaa maji ikionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa mifereji.

Shamba kubwa likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Maji yananyunyizwa kutoka kwenye bomba refu lenye magurudumu ambalo linazunguka shamba.

Shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi yaliyopandwa katika safu ndefu. Mimea hiyo inamwagiliwa maji kwa kutumia mifumo ya unyunyizaji ambapo maji yanaruka angani na kutua kwenye mimea.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Upande wa kulia, kuna bomba refu jeupe likimwagilia maji kwenye ardhi yenye matope, kando ya mimea, likionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa likimwagiliwa maji kwa kutumia mashine maalum ya umwagiliaji. Maji yananyunyizwa kwenye mimea yaliyo pandwa kwa mistari na kuna mabomba marefu yanayo elekea kwenye mashine hiyo.

Shamba kubwa la kijani kibichi likimwagiliwa maji. Kuna vinyunyizio vingi vinavyorusha maji angani yakitua kwenye mimea, Milima na miti inaonekana nyuma.

Shamba lililotayarishwa vizuri,l enye mistari ya udongo mwekundu na mimea michanga ikiwa imepandwa upande wa kulia. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaonekana ukiwa umelazwa chini, na miti ya kijani kibichi inaonekana nyuma.

Shamba iliyotayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari ya matuta na mifumo ya umwagiliaji iliyowekwa tayari kwa kupanda. Kuna miti mingi nyuma ya shamba.

Bustani ndogo yenye mimea michache iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Kuna mistari ya mabomba meusi yanayotumika kwa umwagiliaji wa matone. Mimea mingi ni ya rangi ya kijani kibichi baadhi ikiwa na majani mapana . Kuna nyasi pia, ndogo zilizoota kati ya mimea na mabomba.

Shamba kubwa lenye safu ndefu za mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa utaratibu. Upande wa kulia, kuna mtaro mdogo wa maji unaopita katikati ya mmea, ukiashiria mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na maji. Upande wa kushoto wa mtaro, kuna jembe lenye mpini mrefu likiwa limesimamishwa kwenye udongo likionyesha shughuli ya kilimo. Nyuma, safu za mimea ya kijani zinanyoosha hadi upeo wa macho.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba lenye mimea midogo. Bomba refu jeusi la umwagiliaji limejikita chini, likipita kati ya safu za mimea michanga. Maji yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye matundu madogo kwenye bomba ya kunyunyizia udongo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na umelainishwa.

Bustani kubwa yenye safu ndefu za mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo wenye nyufa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi ukiwa na mabomba makuu ya samawati na mirija midogo nyeusi inayoelekea kwenye kila mmea. Mabomba haya yamewekwa vizuri ardhini. Mimea hiyo ina majani machanga na ya kijani kibichi ikiashiria kuwa bado inakua. Upande wa kulia kuna njia nyebamba ya udongo iliyofunikwa kidogo na nyasi.

Ngiri, mnyama anayefanana na nguruwe, akiwa amesimama kwenye nyasi ndefu. Ngiri huyu anaonekana ana meno marefu, nje ya mdomo wake, na masikio yaliyosimama.